Wauguzi wawili wa kiume wanampima meno ya mgonjwa kwa umakini kwa kutumia vifaa vya kisasa vya kitabibu, hii inahakikisha utunzaji sahihi wa meno na kuzuia matatizo ya kinywa mapema.

Majani makavu yanachomwa katika eneo maalum, hii inasaidia kuondoa taka hatarishi na kupunguza kuenea kwa magonjwa.

Jamii inachukua tahadhari dhidi ya mafuriko katika maeneo yao, tahadhari hizi zinapunguza uharibifu wa mazingira na kulinda maisha ya watu .

Katika eneo kubwa majani mengi na miti imetanda, huku ikitoa hewa safi na mandhari ya kupendeza . Hii husaidia kuhifadhi mazingira na kuongeza urembo wa eneo hilo.

Watu wengi wamekaa na wengine wamesimama karibu na magari ya wagonjwa nje ya hospitali, ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za dharura kwa haraka.

Wafanyakazi wa kitabibu wanashirikiana katika maabara kufanya uchunguzi, ushirikiano huu unahakikisha vipimo vinafanywa kwa usahihi na kuongeza ufanisi wa huduma za afya.

Wafanyakazi wa kitabibu wamevalia sare rasmi, wakishirikiana ndani ya chumba cha upasuaji. Hii huhakikisha matokeo bora kwa mgonjwa, na kupunguza hatari za upasuaji.

Muuguzi wa kike amesimama akishikilia vifaa vya kujifunzia vya kitabibu, jambo linaloongeza ujuzi wake wa kitaalamu na hivyo vinamsaidia kuboresha huduma za afya kwa wagonjwa.

Muuguzi wakike amesimama kando ya rafu zilizojaa dawa, akiangalia kwa makini vipengele vyote. Hii inahakikisha dawa zinatolewa kwa usahihi na kuzuia makosa katika matibabu.

Muuguzi anamchunguza mtoto aliyekaa kwa utulivu katika chumba cha wodi, hii inahakikisha mtoto anapata matibabu sahihi na mapokezi salama, na hivyo kuboresha afya yake.

Muuguzi wa kike anamuhudumia mtoto mchanga akiwa ndani ya kifaa maalumu cha uangalizi hospitalini, huduma hii inahakikisha uangaliizi wa karibu wa matibabu sahihi kwa ustadi wake.

Muuguzi wa kiume aliyevalia sare rasmi anapima uzito wa mtoto mchanga kwa umakini, hii husaidia kufatilia ukuaji na afya ya mtoto mapema.

Mwanamke mmoja ameketi kwa utulivu akimshika mtoto mchanga kwa makini, hii husaidia mtoto kupata utulivu na kuhakikisha afya yake inatunzwa vyema.

Wauguzi wanawapatia dawa wasichana wawili walioshikilia vikombe, na huku wakipewa maelekezo hii inasaidia kuhakikisha wasichana wanapata chanjo au dawa kwa usahihi ikilinda afya zao na kuzuia magonjwa.

Muuguzi wa kike anampa chanjo mwanaume aliyeketi kwa utulivu, hii inasaidia kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa hatari.

Mwanamke ameshika chupa ya dawa ya kienyeji, hii inasaidia kuonyesha matumizi ya dawa asili katika kutibu magonjwa kwa njia salama na yenye ufanisi.

Matunda kama ndizi na nanasi vikiwa pamoja na vifungashio vya dawa juu ya meza. Hii hutoa virutubisho vya asili vinavyosaidia kuimarisha afya.

Mkonge mwingi umeota katika shamba, jambo linalochangia upatikanaji wa dawa asilia, na hivyo husaidia jamii kutibu magonjwa mbalimbali na kupunguza gharama za matibabu.

Mzee ameketi ardhini akiwa ameketi kweye kitaku cha kkivuli akiwa anahudumia miche yake ilio pandwa kwenye plastili. Amevaa fulana yenye maandishi meupe kati kati ya shamba lake. Mimea ya mahindi imepangwa katika safu. Huku mimema midogo na magugu yakiwa yanaokana katika mastari.

Maua ya rangi tofauti yameunganishwa na mimea inayotumika kama dawa za asili, mimea hii hutoa tiba ya asili na kusaidia katika kuimarisha afya ya mwili na akili.

Vyombo vingi vimejaa mizizi na mimea ya dawa za asili mezani. Hii husaidia kutibu magonjwa kwa kutumia tiba mbadala, isiyo na kemikali nyingi.

Makopo ya dawa yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza, hii kuraisisha upatikanaji na kutumia kwa usahihi na hivyo kusaidia kuhifadhi dawa kwa usafi na kudumisha ubora wake.

Kopo lililojaa lina picha ya mimea na maandishi ya kuvutia yanayotoa maelekezo kuhusu dawa ya asili. Hii ni kuendeleza maarifa ya tiba asilia kizazi hadi kizazi.

Mimea iliyopandwa imestawi yenye thamani katika tiba za kiasili ili kuhifadhi urithi wa tiba za jadi na kuboresha afya ya jamii.

Vichupa vingi vimejaziwa asali, na hivyo kuhakikisha asali inabaki safi na salama kwa matumizi ya dawa za asili.